Kundi la watu wazima wakiwemo wanaume na wanawake wamekaa darasani wakimsikiliza mwalimu, akiwa anawafundisha kwa kutumia kompyuta ndogo ya mpakato.

Kundi la watu wazima wenye jinsia ya kiume wakiwa wamemzunguka mtaalamu wa kike aliyevaa kofia maalumu akiwapa elimu na ujuzi.

Kundi la watu wazima wanaume kwa wanawake waliokaa kwenye madawati ndani ya chumba cha darasa, pamoja na mwalimu akikagua kwa ajili ya kuwapa elimu na ujuzi.

Kundi la watu wanaume kwa wanawake, waliokaa kwenye viti ndani ya chumba, wakisikiliza kwa makini, kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Kundi la watu wazima wenye jinsia ya kike na ya kiume, wakiwa wamevaa barakoa wakiwa wamekaa ndani ya chumba wakisikiliza kwa makini ili kupata elimu na ujuzi.

Kundi la watu wazima wanaume kwa wanawake waliokaa kwenye viti wakimsikiliza mwalimu, aliye katikati yao kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Meza iliyotengenezwa kwa mbao yenye kompyuta mpakato juu yake, pamoja na kundi la watu wanaume kwa wanawake, wakiwa wamesimama mbele ya bango lenye rangi ya njano na kijani kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Kundi la watu; wanaume kwa wanawake walio ndani ya chumba, wakiwa wamezunguka meza yenye rangi ya bluu, huku kukiwa na mashine ya kisasa juu yake, kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, nyasi fupi. Watoto wakiwa katika bembea zilizo tengenezwa kwa mnyororo na mabomba ya chuma. Vyumba vya madarasa vyenye madirisha ya vioo kwa ajili ya kuwafundishia ili wapate elimu na ujuzi.

Jengo la ghorofa lililoengezekwa kwa bati miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi ,nyasi fupi ,uzio uliotengenezwa kwa nyanya za chuma na pamoja na bembea zenye minyororo iliyoshikilia viti kwa ajili ya watoto wa chekechea kufanya michezo.

Mti wenye majani ya rangi ya kijani kibichi. Jengo la ghorofa, barabara ya vumbi, uzio uliotengenezwa kwa waya za chuma, bomba lenye viti vilivyochomelewa juu yake, kwa ajili ya watoto kucheza na kupata elimu na ujuzi.

Nyasi fupi, vyumba vya madarasa vilivyoezekwa kwa bati na kuchorwa picha za aina mbalimbali ukutani, kwa ajili ya kufundishia wanafunzi ili wapate ujuzi na elimu.

Karatasi nyeupe yenye namba zilizoandikwa kwa rangi nyeusi na penseli, pamoja na kusahihishwa kwa kalamu nyekundu kwa ajili ya kutoa elimu na ujuzi kwa wanafunzi.

Wanafunzi waliokaa kwenye madawati yaliyotengenezwa kwa mbao na vyuma wakimsikiliza mwalimu aliye mbele ya chumba cha darasa chenye ubao mweusi akiwafundisha ili wapate elimu na ujuzi.

Kiti, Kabati lililotengezwa kwa mbao na kugawanywa katika vyumba vyenye ukubwa unaolingana lenye rangi nyeupe, likiwa ndani ya chumba lenye vitabu kwa ajili ya kufundishia wanafunzi ili wapate elimu na ujuzi.

Mwalimu wa kike akiwa mbele ya chumba cha darasa, kilicho na ubao mweupe wenye maandishi ya bluu kwa ajili ya kuwafundisha wanafunzi ili wapate elimu na ujuzi.

Ukurasa wa kitabu wenye maandishi na picha ya mwanaume, aliyevalia kanzu na koti na mtoto mwenye sare za shule kwa ajili ya kufundishia wanafunzi ili wapate elimu na ujuzi.

Wanafunzi waliovaa masweta mekundu wakiwa wamekaa kwenye viti wakifanyafanya mtihani ndani ya chumba cha darasa, kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Miti, dirisha la kioo, meza iliyotengenezwa kwa mbao na kupakwa rangi, yenye vitabu juu yake, pamoja na walimu wakifundishana kwa ajili ya kupata ujuzi na elimu.

Mwalimu wa kike aliyekaa kwenye kiti ndani ya chumba akisahihisha madaftari yaliyojuu ya meza iloyotengenezwa kwa mbao, kwa ajili ya kuwapa elimu na ujuzi wanafunzi anaowafundisha.

Meza iliyotengenezwa kwa mbao, wanafunzi wawili wa kike waliovaa sare za shule wakiwa ndani ya chumba chenye dirisha na kabati mbili zenye vitabu vya aina mbalimbali kwa ajili ya kujisomea.

Mwalimu akiwa pembeni ya ubao wenye rangi nyeusi na maandishi meupe ulio na mchoro maalum kwa ajili ya kufundishia wanafunzi ili waweze kupata elimu na ujuzi.

Jalada la kitabu lenye rangi ya kijani na njano, maandishi makubwa pamoja na picha ya mtaalamu wa afya akimsikiliza mgonjwa kwa ajili ya kufundishia wanafunzi ili wapate elimu na ujuzi.

Nyasi fupi, uzio wa nyaya za chuma, nguo zenye rangi ya bluu zilizoanikwa kwenye kamba, majengo yaliyojengwa kwa matofali na kuezekwa kwa bati, kwa ajili ya kufundishia wanafunzi ili wapate elimu na ujuzi.

Wanafunzi wakiwa wamekaa kwenye viti ndani ya chumba cha darasa, huku wakisikiliza kwa makini yale wanayofundishwa kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi waliovalia barakoa wakiwa wamekaa ndani ya chumba cha darasa huku wakimsikiliza mhadhiri aliye mbele yao akiwafundisha ili wapate elimu na ujuzi.

Ubao wenye rangi nyeusi. Watu wazima wakiwa wamekaa ndani ya chumba cha darasa, huku wakimsikiliza mwalimu wa kike ambaye anawafundisha kwa ajili ya kuwapa ujuzi na elimu.

Wanafunzi waliokaa kwenye viti ndani ya chumba cha darasa wakitumia kompyuta mpakato na vitabu, vilivyo juu ya meza zizlizotengenezwa kwa mbao kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi waliokaa kwenye viti vilivyotengenezwa kwa mbao na chuma ndani ya chumba cha darasa chenye madirisha, huku wakisikiliza kwa makini kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi waliokaa kwenye viti ndani ya ukumbi mkubwa wenye mlango ulio wazi, wakimsikiliza muhadhiri aliyembele akiwafundisha kwaajili ya kuwapa elimu na ujuzi.

Taa zinazowaka, nguzo zenye rangi nyeupe, wanafunzi wakike na wakiume wakiwa wamekaa ndani ya ukumbi mkubwa wakitumia kompyuta na vitabu kwaajili ya kupata ujuzi na elimu.

Viti vilivyokaliwa na wanafunzi huku wakitumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza zilizotengenezwa kwa mbao ndani ya chumba kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi wakiwa wamekaa kwenye viti ndani ya chumba cha darasa, huku wakimsikiliza muhadhiri wa chuo kikuu akiwafundisha kwa ajili ya kuwapa elimu na ujuzi.

Ubao wenye rangi nyeupe wanafunzi wa kike kwa wa kiume, waliokaa kwenye viti ndani ya chumba cha darasa wa kimsikiliza muhadhili aliye mbele yao kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi waliokaa ndani ya chumba cha darasa wakimsikiliza mwalimu aliye mbele yao. Akiwafundisha kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Kundi la wanawake likiwa limekaa kwenye viti ndani ya darasa waliovaa nguo ya rangi ya machungwa, huku wakimsikiliza kwa makini mwalimu akiwafundisha kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi waliovaa makoti ya rangi ya bluu yaliyokolezwa huku wakiwa wamekaa ndani ya chumba cha darasa chenye madirisha ya vioo, wakitengeneza vifaa mbalimbali kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Mwalimu aliyesimama ndani ya chumba cha darasa, huku akiwa amevaa barakoa akiwasimamia wanafunzi waliokuwa na makoti yenye rangi ya bluu iliyokolezwa, wakiandika na kutumia kompyuta kubwa zilizopo juu ya meza kwa ajili kupata elimu na ujuzi.